Duka hili la maziwa limeandikwa, Kenny Dairy Products na alama ya, High Range uko mbele. Pia limechorwa ng'ombe na mbele yake kuna mtu aliyevaa koti la rangi ya buluu akielekea ndani. Kuna mapipa pia ya kuekea maziwa na kuna alama ya Milkshop iliyoandikwa kwenye ukuta wa mbele.

Huku ni ndani ya duka la kuuzia magari. Kuna viti na meza vya kukalia mbele yake. Ukuta zake na madirisha ni za vioo. Magari aina nyingi na rangi tofauti tofauti yameegeshwa.

Tangazo hili linahusu bima ya ajali binafsi na limewekwa na kampuni ya Shimina Insurance. Kwenye chapa hiyo kuna mwanamke aliyevalia nguo za kijani kibichi na kijivu. Chini ya chapa hiyo, kumewekwa nambari ya simu ya kampuni.

Noti hizi ni za elfu moja ni za jumuia ya Kenya mbele yake pamechorwa jengo refu la jijini Nairobi na akachapishwa picha ya Raisi wa kwanza bwana Jomo Kenyatta. Zina rangi ya hudhuria na nyepesi kama ya nyeupe.

Mwanamke mweupe aliyevalia koti jeusi lenye mistari myeupe anamkabidhi mwanamme ufunguo wa gari. Mwanamme huyo amevalia shati jeupe na koti la samawati, nyuma yao kuna gari jekundu.

Gari hili leusi la Mercedes Benz limepakiwa mbele ya duka la magari. Nyuma yake kuna magari mengine na lina nambari ya usajili 22 na imeandikwa nembo ya, Rawa Auto.

Magari yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati, nyeusi na nyeupe yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna msitu uliwa na miti mirefu na mifupi.

Duka hili linajiita, GSP Milk, linauza bidhaa za maziwa ikiwemo, maziwa, barafu na maji yaliyoekwa kwenye pakiti. Upande mmoja wa mlango kumeekwa picha za bidhaa hizo na bei.

Sokoni humu, kila aina ya chakula imepangwa kwenye meza na zingine kwenye ndoo. Kuna viazi, mahindi mabichi, nyanya, ndizi na vinginevyo. Watu wengi wameyazingira na wanaendelea na shughuli za kibiashara.

Magunia mengi yaliyojaa vitunguu vyekundu yamepangwa chini mbele yake kuna lori ya kijani kibichi inayopakiwa mizigo hiyo kuna mwanamke aliyevaa kofia amesimama kando ya mizigo hiyo.

Hili ni soko la wazi halaiki ya watu wamejumuika kujishurutisha za shughuli za kibiashara, kuna masanduku ya mbao yaliopangwa ju ya ingine. Nyanya na vitu zingine zimetandaa kote, kuna wenye waliojifinika ma mwavuli kujikinga na jua kali.

Hii ni skrini ya kuingia kwenye mfumo wa kopokopo ambayo ni mfumo wa rahisi wa biashara kuna mahali pa kuekea jina ya kutumika chini yake ni mahali pa kuekea neno siri.

Noti hii ya Kenya ni ya shilingi mia tano. 𝑀bele yake k𝑢𝑚𝑒𝑤𝑒𝑘𝑤a noti inayo𝑎shiria kuwa rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo 𝐾𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑡𝑎. 𝑁yuma yake kuna majumba marefu ya jijini Nairobi.

Maeneo haya ya kuuza magari yameitwa Marcede Center Limited. Mbele yake kuna magari ya rangi tofauti tofauti yaliyoegeshwa yakiwemo meupe na meusi. Nyuma yake kuna hema kubwa lenye paa la rangi ya samawati.

Nguo nyingi zenye rangi tofauti tofauti za mtindo wa kitamaduni kama vile aina ya kitambaa ya kitenge zimepangwa ndani ya rafu ya kabati. Juu yake kuna kibegi na kofia za mkeka, mbele yake kuna sanamu ya mtu iliyovalishwa nguo.